Gari zenye zimepakiwa ni gari mingi sana gari tofauti fofauti, rangi tofauti tofauti, kampuni pia tofauti tofauti, imepakiwa mahali inakaa ni shamba sio kwa barabara pia Kuna miti refu refu ziko ndani

Hii trailer ni trailer ya kubeba magari, trailer refu sana. Kuna gari zenye ziko katikati, gari moja iliyo juu kabisa, nyingine na zenye ziko katikati na zenye ziko chini tena mingi.

Ni mahali pa kuuza vitu. Vile tunavyoangalia, kuna kuna vitu mingi ni zile za Masai. Vile iko hapo, kuna mshipi, kuna vitu za kuwekea kwa mkono, za kuwekea kwa shingo, tena kuna karatasi za kubebea vitu.

Hizi zenye zipakiwa kwa chini ya hili nyumba ni gari mingi sana, zenye zinakaa gari mpya. Tena ni gari zenye ni tofauti tofauti, kampuni tofauti na tena rangi tofauti. Zote mingi sana wamefungua tochi zao.

Ni pesa, pesa ya Kenya. Hizi pesa ni tofauti. Moja iliyoshikwa na huyu mkono yenye iko karibu sana ni elfu moja, pesa ya Kenya, iliyo juu ya meza ni shilingi hamsini, pesa ya Kenya pia. Yote ni mpya.

Hapa inakakuwa vizu za kuuzwa, zimepigwa picha zimeonekana kidogo vile zinaonekana. Tunaona yenye inaonekana sana ni water melon kubwa sana, tena chungwa kidogo, mbele kidogo, na kuna maembe.

Hapa ni duka, duka yenye imefunguliwa wazi. Mlango imeandikwa M-PESA . Kuna vinywaji ndani zimeweza kuonekana. Kuna mtu mwenye amesimama nje na baiskeli. Kando kidogo ukienda kuna mtu mwenye amekaa na bag yake. Mahali imeandikwa nissan bado mlango tu iko haijafunguliwa.

Watu wawili wamekaa nje ya hili duka, duka yenye imeandikwa M-PESA Airtel Money . Nje kuna vinywaji na dirisha imefunguliwa wazi. Tena tunaona kuna kuna kwa mahali ya watu ambao wamekaa ni kama kuna njia yenye inapita katikati.

Hapa inakaa pahali pa kuwekwa magari, inaeza kuwa za mahali pa kibakia magari ama mahali pa magari kuuzwa, magari ya aina aina magari tafauti tafauti , hii nyumba Iko na dirisha kubwa kubwa sana.

Magari. Magari tofauti tofauti zenye rangi tofauti tofauti. Pia, inaonekana kuwa ni magari mpya hazina nambari. Tena juu kuna bao kubwa sana imeandikwa Jack lives here . Juu tena kuna magari zingine zenye zinakaa kama hizi. Mbele ya kila gari zilizo juu kuna mtu ambaye amesimama mbele.

Kaa imefunguliwa ni duka ya mpesa , imeandikwa kwa Mlango tena imeandikwa (photocopy Auto spares mpesa ) na kuna nambari zimeandikwa , kuna mtu anaelekea karibu anafika kwa lango la hilo duka. Kuna watu pia, kuna mtu pia mwenye amekaa nje .

Mikono mbili. Kuna mkono yenye imeshika mashine ya Pesapal ile ilivyoandikwa kwa hili mashine huko juu. Mkono ingine iliyo upande ingine imeshika kadi ya visa imeandikwa visa .

Ni pesa, pesa za Kenya, pesa za juzi, pesa za elfu moja yote mbili tumeoneshwa. Tena tumeoneshwa kwa upande mmoja ya rais mustahafu wa kenya Jomo Kenyatta. Kando yake kuna simu ya Nokia imeandikwa cash only give cash two thousand .

Kwa hii tunaonyeshwa karatasi yenye iko na picha ya gari, gari mpya. Juu imeandikwa private car insurance , one month 1,000 , one year 5,000 . Aziano insurance agency na kuna maandiko zingine na tuko na nambari hapo chini.

Nyumba hili yenye imefunguliwa ni nyumba zimefunguliwa duka tatu moja iliyo karibu sana zinaoeneka tu inakaa ni nyumba ya saluni vile tunavyoona mchoro iliyoifuata imeandikwa mpesa kwa mlango tena kuna mama ambaye anatembea na kuna mwingine amekaa anakaa kuuza vitu.

Tunaona leso. Tunaona vitu mingi zenye zinauzwa hapa. Mingi zikiwa ni vitu za mabambo za kuvaliwa kwa shingo, kuvaliwa Kwa mkono kuna mama ambaye amekaa nje na kiti.

Hizi mingi sana zenye zimesimamishwa hapa, gari zenye zinakaa mpya, safi tena sana, ni gari tofauti tena ni za kampuni tafauti inakaa kuuzwa na tena zimesimamishwa kwa nyumba yenye iko na mabati juu.

Hapa tunaona magari mingi sana zilizokatika. Gari zenye ni tofauti kirangi. Tena kuna watu ambao wanatembea. Kuna tena vile tunaona kuna kitu nyekundu ya kutembelea. Juu kuna taa zenye zinawaka.

Ni trela yenye imebeba gari ni ya kubeba magari, kuna gari zilizo katikati na kuna gari zilizo juu yake kwa hili trela, mbele ya hii trela tunaona lori yenye inatembea mbele.

Hii ilitupewa pia karatasi yenye iko na picha ya mbwa, mbwa mwenye amefungwa mdomo wake. Tena kuna maandiko imeandikwa chini, Kenya Orient. Juu imeandikwa your bet is in good hands with the Orient Home Insurance .

Hapa tunonyeshwa gari zenye zimepakiwa. Ni gari mbili zenye zikonoanekana ni tatu zenye zinaonekana mbili zinaonekana, lakini ya tatu inaonekana tu upande kidogo. Gari yenye iko karibu sana ni gari yenye ni nyeusi, kuna mama mwenye amesimama mbele yake.

Gari hili kubwa gari ya nissan ni gari nyeupe imesimama katikati ya barabara, ni gari mpya inaonekana mbele yake kuna msitu zenye ziko kando.

Soko soko ya chakula kuna mama ambaye amesimama anakaa kudondoa vitu kama minji, kuna viazi, vitunguu, nyanya, minji, hoho, cucumber kando pia kuna vitu kama hizi pia zenye zinauzwa.

Pahali pa kuuza viatu ni viatu vya maasai, viatu mingi sana viatu vya aina moja, imetengeneswa tu Kwa muhundo tafauti tafauti zimeaniwa tena kando tunaona mtu mwenye amesimama na mbele kidogo Kuna wamama ambao wamekaa.

Hii mkono yenye tumeonyeshwa hapa, kuna mkono yenye imeshika pesa za noti, tena kuna mkono yenye inajaribu kuishika hizo pesa kutoka upande ingine, ni noti ya elfu moja, noti ya kenya, tumeonyeshwa pia ni noti za kitambo vile tunavyoiona kwa hili picha.

Hii ni gari nyeusi gari kubwa sana yenye imesimama hapa imeandikwa KDK TX. Tena imesimama karibu na nyumba yenye iko karibu yake kando moja na tena kuna mti ilio mbele.

Hizi ni noti za Kenya, mtu mwenye ameshika anaonekana mkono kuna noti wa, epanga mingi kwa upande mmoja, na kuna zenye amepanga kidogo kwa upande ingine, ni noti za elfu moja, elfu moja zenye zilibadilishwa juzi elfu moja mpya.

Hapa kuna gari tofauti, kampuni tofauti, rangi tofauti zimesimama kwa hili uwanja. Kando ya hizi gari kuna watu ambao wamesimama pia na nyuma yake, nyuma ya hizi gari pia kuna miti.

Tuliopewa hapa ,tunaona mkono yenye imeshika noti, noti yenye inaonekana kuwa ni noti ya shilingi elfu moja, yote inafanana, tena yote tunaona tumeonyeshwa upande moja ya kila noti vile tunavyoona ni upande wa KICC.

Kuna gari moja lililo karibu sana inaonekana gari iko karibu na nyumba vile tunaona Kuna vyoo kando kando hiko katika kwa nyumba tena upande yake kidogo ama nje naona Kuna magari zingine zimewekelewa nje.

Tumeonyeshwa soko, soko ya aina mbili, ni soko ya nguo, tena ni soko ya vitu. Tunaona kitunguu, tunaona machungwa, tunaona mahindi, kiukamba, pilipili. Kando kidogo tunaona pia ndizi. Tena tunaona kuna nguo zenye zimeandikwa, kuna handkerchief . Kando kidogo kuna mtu ambaye anakaa kukagua nguo.

Watu wawili ambao wanakaa kuwa wako kwa supermarket . Tunaona wameshikiwa wameenda kwa mahali ya maziwa. Kuna ya yoghurt , kuna chini yao, kuna maziwa ya aina aina. Mmoja wao ni kama ameshikilia yoghurt .

Kuna mama moja amekaribia mashine moja kwa hiyo mashine juu yake imeandikwa milk ATM huyu mama anaonekana kuwa anatoa maziwa vile tunaona Kuna vitu anafinya na anaonekana mkono ingine imefinya hiyo kitu na mkono ingine Kuna kitu ameshikilia.

Mlango ya duka moja yenye imefunguliwa, kwa hilo lango tunaona kwa mlango imeandikwa mpesa juu ya hiyo mlango imeandikwa atah shop, mbele ya hiyo mlango kuna mtu amesimama, kuna trei za soda zenye ziko nje na kuna mtu amewekelea kwa hizo trei.

Hapa inaonekana ni sokoni, vile tunavyoona mboga zilizowekwa chini zingine zikiwa kwa gunia. Tena tunaona kuna sanduku la soda, tena tunaona watu ambao wamesimama kando kando wakiwa ni watu ambao wameshikilia mboga hizi wengine wakiwa wameiangalia.

Kwa hili meza tumepewa noti la kitambo la mia Moja, kwa hili noti tumepewa. Tena inaonekana ni upande Moja wa hili noti ndio inaonekana upande wa Rais mstaafu Jomo Kenyatta ndio imeonekana kwa hii noti.

Tunaonyeshwa mama alilo kwa picha. Kwa hili picha tena tunaona kuna maandishi huko juu kidogo imeandikwa Britam your wellness is our priority.,The Pach Age include, sign up malkia by britam Na kuna mama huyu anaonekana kua ametabasamu

Tunawekewa hapa ni gari za kampuni moja tukiona. Tena ni gari zenye ni rangi tofauti lakini ni ya kampuni moja. Juu ya hii gari kidogo kuna logo ya Mercedes. Tena kuna maandishi ya Mercedes Center LTD.

Kwa hii soko kuna nyanya, kuna kitunguu, ndizi zenye zimeivaa, ndizi mbichi, tunaona machungwa, tunaona minji, tena tunaona watu ambao wanakaa kununua vitu na kuna mwenye anakaa kuuza.

Pesa tumepewa noti ,ya shilingi mia mbili Kuna noti nye inaoneka pia ya shilingi humsini, tena kando kidogo tumepewa pesa zenye si ya noti tena tunaona shilingi ishirini iliyo juuu. Kando kidogo tunaona Kuna mkono ni kama imeshika hiyo shilingi mia mbili. Kwa hiyo shilingi mia mbili na ishirini ni upande mmoja.

Tunaoneshwa kwa hili picha mkono, hii mkono anaonekana kuwa ni kama mkono mwenye anahesabu pesa ,kuna pesa noti mingi sana, pesa zinazoonekana hapa zinaonekana noti ya elfu moja ya kitambo.

Hapa tumeonyeshwa, tumeonyeshwa mtu mwenye ana, kuna pikipiki, kuna mtu ambaye amebebwa. Kwa upande mwingine, kuna pikipiki ambayo inakuja pia. Tena kuna maandiko zimeandikwa juu. Bima rahisi, paybill zimeandikwa nambari, safeguard your boda with an affordable third party na kuna nambari zimeandikwa pia.

Viatu zenye zimewekelewa kwa juu ya ingine, hizi viatu inakaa mpya, inakaa viatu za kuuzwa. Mbele kidogo kuna bagi, kuna nguo zenye zimewekelewa juu ya meza, kuna nguo yenye imeanikwa, kuna mama ambaye anatembea katikati ya hili nguo.

Hapa vitu zinaonekana, hapa tunaona ndizi, tunaona machungwa, tunaona viazi tamu, tunaona avocado, tunaona nanasi Tena hapa tunaonakuwa Kuna vitu zilizowekelewa chini ya ili meza, mbali kidigo tunaona mtu mwenye amesimama.

Hii ni chumba refu sana kwa hili nyumba kuna vitu zimeandikwa mlango ni wazi kwa nyumba mbili nyumba moja tunaona lililona na lango la tofauti rangi limefungwa mlango moja tunaona kuna mtu amesimama imeandikwa juu dairy milk kwa hilo lingine limeandikwa bar tena kuna mahali limeandikwa man good tomato

hapa tumepewa tumepewa mchoro. kwa hizi mchoro kuna watu ambao tumepewa. Kuna wenye wamekaa ni kama familia. upande mwingine kuna daktari amekaa anataka ankakuwaelezea kitu. Tena kuna picha imeonekana ya mama daktari. kwa chini tume kuna maandiko imeandikwa affordable medical insurance. your health is your wealth .

tumepewa picha ya mama ambayo amesimama tena kwa upande wa huyo mama mwingine kumeandikwa (health jubilii health insuarance introducing cover) bora, (medical cover affordable hospitalization cover).

Tumeonyeshwa lori enye iko tu na trela, kwa hii trela ya hii lori, nyeupe kuna gari imewekelewa juu ya hii trela, tena tunaona ni lori enye inatembelea kwa mahali ni kama imenyeshewa kwa hili barabra, kando ya hili lori ni nyasi mingi na mbali kabisa tunaona miti.

Kuna gari zimesimama hapa kwa hii uwanja, ni gari yenye inaonekana sana, ni gari moja yenye imesimama karibu na nyasi, gari hii iko na maandiko imeandikwa progressive credit, quick flexible loan na wameandika nambari za kupiga.

Tunaona mtu ambaye amekaa nikama amelala kwa mkono yake ameshika simu, simu yake imeonyesha picha mbili picha iliyojuu ni ya lori picha iliyo katikati tunaona mama ambaye ako kwa gari kando kidogo kuna maandiko imeandikwa get insuarance from the comfort of your phone insuarance love peace .

Tumewekewa karatasi yenye iko na maandiko mingi sana. Kwenye hili karatasi juu sana imeandikwa Kenya Revenue Authority . Upande mwingine imeandikwa excise license . Tena tunaona kuna mahali imeandikwa taxpayer information alafu kuna mahali imeandikwa factory details .

Tunaona nguo ya aina moja ya soksi yenye zimemwagiwa ni mingi sana imemwagiwa kwa upande moja . Mbali kidogo tunaona kuna mama ambaye amesimama, tena mbali kidogo tunaona kuna nguo zenye zimeekelewa zimeanikwa juu.

Gari hapa tunaonekana kuna gari ya aina tofauti, rangi tofauti. Tena hapa inaonekana ni ndani ya nyumba. Nje pia kuna gari imesimama nje. Tunaona tena hii ni nyumba yenye iko na glasi, madirisha kubwa kubwa.

Watu wawili ambao wamesimama mmoja akiwa ni mama mwingine akiwa ni mwanaume. Mmoja wao mwanaume ameshikilia karatasi ni kama wote wawili wanaangalia hiyo karatasi wakitabasamu ni kama kuna kitu wanasoma.

Kuwa hapo, kuna nguo ambazo zimeanikwa tu kwa meza ili kando. Kando kidogo kuna nguo zenye zinaonekana kuanikwa. Tena chini ya hizi manguo tunaona tena kuna vitu kama matakataka, makaratasi zilizo rushea chini. Mbele kidogo kuna mama ambaye amesimama.

Tunaona mkono yenye imeshika pesa, pesa hizi ni tofauti vile tunavyoiona, kuna ya kwanza tunavyoona elfu moja , inafuatiliwa na mia tano. Alafu ya mwisho tunaona mia moja kwa hili picha.

Hapa tunaona mlango mmoja yenye iko na michoro mingi. Tunaona mchoro wa mayai, tunaona mchoro wa keki, tunaona mkate, tunaona mchoro ya yorghut tunaona tena royal stay in, tunaona milk atm, tunaona hapo juu kuna nambari za mtu wa hapa tunaona mchoro wa ng'ombe.

Hii ni noti la pesa, noti mingi sana. Hizi ni pesa ya noti moja, noti ya elfu moja. Tena tunaona mkono yenye imeshikilia imeshikilia kutuonyesha kwa upande ya hizi noti. Tunaona kuwa tumeonyeshwa upande mmoja hatuoni upande mwingine.

Hapa tumepewa gari. Gari hili inaonekana kuwa tochi lake zimefunguliwa. Imeandikwa KDR 963V , mlango yake iko wazi, mbele yake kidogo kuna nyumba kubwa ya ghorofa yenye pia iko na mataa zimefunguliwa. Mbele ya hili gari pia kuna gari lingine.

Hapa kwa hili picha, tunaona gurudumu za gari, tunaona gurudumu nne, ambazo zinaonekana kuwa zinaosha vile tunavyoiona kwa hizi gurudumu wameiekelea sabuni, kuna pofu ka hizi gurudumu, tena tunaona kuna maji inayomwagika kutoka juu.

Tumeonyeshwa vitu zote za kutumia kutengeneza chakula, Tunaona nyanya, tunaona hoho, Kuna dhania Kuna minji ,kuna machugwa, Kuna cucamba, tunaona malenge, tunaona galic na tena kwa upande mwingine tunaona karoti.

Tunaona mkono ambaye ameshikilia simu, tena mkono ingine inaelekea kufinya lipa ba Mpesa. Imetuonyesha mahali pa Mpesa kwa sababu kuna hizo vitu, kuna send money, withdraw money tena kuna kwa upande mwingine kuna mkono moja imeshika shilingi mia mbili.

Hapa tunaona kuna hio gari ya kuuza vitu kama mayai, kama smokie na vitu vingine. Ikona mwavuli yake tena kando kidogo tunaona kuna magari mbili zimesimama. Kando ama mbali kidogo tunaona kuna duka ya manguo. Alafu vile tunavyoona kuna nguo zilizoanikwa, kuna bagi na tena tunaona kuna vitu mingi ambazo zinauzwa.

Kwenye yenye imeonyeshwa hapa, tunaona simu imefunguliwa kwa upande ya M-Pesa vile tunavyoona imeandikwa kuna Send money, Withdraw, Airtime, Loan and Saving , Lipa na M-Pesa, My account . Hili mkono tunaona limeekelewa katika my account .

Kwa meza hili tunaona noti la pesa, pesa ya noti la elfu mia moja. Tunaona hili noti, tunaona KICC inaonekana. Hizi noti zimewekwa kuona upande mmoja yenye yote ni sawa.

Hapa tunaona duka. Hili duka juu lake imeandikwa GSB Milk, Milk Products, Ice Cream, Packed Drinking Water . Hapa tena kwa nyumba ndani ya hili nyumba tunaona kuna mtu aliyesimama. Kwa hiyo kitu karibu na yeye imechorwa ice cream . Tena tunaona kuna mahali imechorwa maji.

Kuna duka moja tumeonyeshwa mlango ya duka moja, kwa hiyo duka juu imeandikwa Mpesa, tena kwa hiyo duka nje kuna vitu mingi za duka, kuna soda, kuna vinywaji ya aina aina, kuna vitu ambazo zimefungwa hazijafunguliwa, zenye ziko bado kwa gunia.

Hapa Kuna baiskeli inayonekana, Tena kwa kando yake Kuna pikipiki inayobeba mtu Mmoja Tena kidogo tunaona Kuna mtu, Kuna duka, kwa hili duka Kuna maandiko la mpesa, juu yake kidogo Kuna bei na mtu ambaye anaonekana kununua vitu.

Kwa picha ambalo linaonekana hapa tunaona kwa hili picha Kuna nyumba nzuri sanaa yenye imechorwa kwa manjano , hapo chini imeandikwa Anziano Insurance Agency domestic home insurance wameandika tena kuna nambari ya simu ya kupika kuna yenye kinashughulikia fire, theft , fittings, electronics natural na kadhalika

Hapa ni duka, duka yenye Iko na dirisha tena dirisha ndogo ilio juu Kwa upande ya chini ya hii dirisha imeandikwa mpesa hapa hili kulia sky shine auto na ingine imeandikwa sijsona.

Gari hii yenye imesimama katikati ya hii barabara, ni gari ya aina yake. Ni gari yenye si gari ya kawaida, iko na gurudumu ndogo ndogo. Imekaa tu ni gari mpya, tena ni gari yenye si ya kawaida sana.

Soko ya kuuza viatu, ni viatu mingi sana zenye zimewekelewa vizuri juu ya meza, kuna zenye zimehangiwa, ni viatu mingi, zao zikiwa za wanaume kando kidogo kuna mama ambaye amekaa anauza nguo, kuna nguo zenye amehangiwa na kuna zenye ziko juu ya meza.

Hili karatasi yenye inaonyesha kumbukumbu, symbol don't share . Business username , password , remember me , I'm not a robot , log in , na kuna forgot your password , resend , unlock na maandiko zingine zilizofuata hapo chini.

Ni soko ya mboga, mboga mingi sana, mboga kienyeji. Kuna spinach na kuna aina aina mingi za mboga. Ni upande mbili, kuna kati kati, kuna njia kati kati ya hizi mboga na kuna watu ambao wanauza na kuna wanao nunua.

Ni soko, soko ya chakula. Vile tunavyoona kila kitu iliyo kwa hii meza ni chakula. Viazi, mahindi, karoti, nyanya, tena tunaona hoho, machungwa, juu imeanikwa ni ndizi. Tena kando kando tunaona watu ambao wananunua.

Hapa ni sokoni watu ni wengi sana kuna gunia zilizo chini, nyingi zao hazijafunguliwa, kuna wamama ambao wanabeba vitu kunao ambao wamekaa chini kuuza vitu, kuna wenye wananunua, kuna wenye wanatembea.

Hizi mingi zilizopangwa kwenye laini mingi sana, ni gari tofauti tena ni rangi tofauti, tena inaonekana ni mahali ya kuuza magari zilizopangwa vizuri na ni mingi sanaa.

Hawa wanakaa familia baba, mama na mtoto. Baba na mama wote wanatabasamu wakiangalia mtoto . Naye mtoto ameshika mikono yake ni kama anaonyeshana kitu na kidole yake, na juu imeandikwa Tooth High Jamii CI Family Medical.